Aina ya mchoro ama aina za vitu ya zamani ambao hutumika kurembesha nyumba. Vitu hizi ama vitu haya inapatikana sana sana huku Bomas of Kenya. Unaenda kununua ili ukuje urembeshe nyumba yako.

Bei ya nyanya. Unaweza uziwa tatu kwa shilingi ishirini, nayo kitunguu unaweza uziwa moja, kila moja ni ten . Alafu ingine ni pilipili hoho. Pilipili hoho kuna yenye iko color nyekundu ingine iko rangi ya kijani kibichi.

Hili ni jumba la kununua gari, ambapo wateja wengi na wanunuzi wa gari huingia kwa jumba hili wanunue gari ambalo limependezwa ukiwa hapa kwa hili jumba lazima upewe stakabadhi zote ukiwa umenunua gari yako.

Huduma ambayo wanabodaboda hupewa ili wakati wapopata ajali yoyote ikuwe ajali ya moto, ikue ajali ya kugongana kwa barabara. Mwanabodaboda ama mwenye bodaboda hupata kulipwa apate pesa ili arudi kuendelea na kazi yake. Na ajali hii isikuwe imesababisha asiendelee na kazi.

Aina ya bima hutumika kuhamasisha na pia kuwahimiza wale ambao wanatumia barabara wachukue bima hili iwapo kuna shida ama kutatokea na shida baina ya shughuli zao za kila siku. Wao hawezi kupata ile ugumu ya kushughulikia ugumu hii.

Noti ya kitambo, ya elfu moja ama thamana ya elfu moja, ilikuwa pesa mingi sana kulingana na wakati hizo za kitambo. Hii noti siku hizi imebadilishwa. Wamebadilisha rangi, wamebadilisha mbele na nyuma. Mwenye ako kwa hiyo picha ni mzee Jomo Kenyatta, presidenti wa kwanza.

Nguo zikipangwa vizuri hutozeleshea kwenye mahali unafaa uweke lakini ukiweka tu nguo bila kupanga bila mpangilio yeyote itaanza kujaa na hutapata nafasi yeyote ya kuekelea vitu.